Mgonjwa amelala kitandani hospitalini. Miguu yake yote miwili imefungwa bandeji nyeupe . Inavifaa vya chuma vya kumuunga mifupa. Mgonjwa amefunikwa na blanketi nyekundu yenye miraba.

Mwanamme anachanganya kitu kwenye chombo. Ana nywele ndefu zilizosokotwa. Meza ya kahawia ina vifaa vingine juu yake. Kuna karatasi ya buluu na chupa ya plastiki. Rangi ya ukuta ni waridi. Chumba kinaonekana cha ndani. Mwanamke amevaa sare nyeupe.

Daktari amevaa vazi la kujikinga anamhudumia mgonjwa kitandani, analala kitandani na anavifaa vya matibabu vilivyounganishwa. Kifaa cha kufuatilia mapigo ya moyo kipo ukutani, kikionyesha alama. Chumba kinaonekana kuwa hospitalini.

Mfanyakazi wa afya anamhudumia mgonjwa aliye lala kitandani. Mfanyakazi amevaa shati jeupe na miwani ya kujikinga. Anafanya kazi yake kwa umakini. Mgonjwa amefunikwa na blanketi. Kitanda kingine cha hospitali kinaonekana nyuma.

Mwanamke amevaa barakoa na koti la buluu, akizungumza na watoto. Wamesikiza kwa makini .Nyuma kuna kuta za bati .Inaonekana kama anatoa mafunzo au msaada. Watoto wamevaa nguo rahisi.

Kliniki ya simu imeandikwa: Beyond Zero Mobile Clinic. Watu wengi wamesimama karribu. Inaonekana wanangoja huduma. Gari ni kubwa na jeupe. Kuna alama ya msalaba wa blue , ikiashiria afya.

Mazingira kame yenye udongo kavu na mimea michache. Watu watatu wanaonekana. Mwanaume aliyevaa barakoa ya bluu na nguo za kitamaduni akimpatia mwanamke pakiti.

Kliniki ya rununu ya beyond zero na gari kubwa jeupe lenye nembo wa msalaba wa buluu. Kuna hema nyeupe karibu nayo na bendera za Kenya zinapepea. Watu wamekusanyika karibu. Zulia jekundu limekunjwa chini.

Wataalamu wa afya wanahudumia mzee nje ya hema, moja anapima hali joto na huku mwingine akirekodi data wote wamevaa fulana za bluu na barakoa kuashiria umakini mandhari inaonyesha makazi ya muda labda kambi la wakimbizi.

Meza imejaa madawa na vifaa vya matibabu. Watu kadhaa wamekaa kwenye viti nyuma, wanaonekana kusubiri huduma. Mwanamke mmoja yuko mbele akijaza fomu au kuandika kitu. Inaonekana kama kambi ya matibabu au huduma za afya. Mazingira ni wazi.

Kundi la watu wazima ambao wamekusanyika katika eneo lenye uchafu. Mwanamke mmoja amevaa koti la buluu na barakoa, anaongea nao. Baadhi yao wamevaa vitambaa vya rangi ya waridi. Kuna ndoo ya njano. Eneo linaonekana kuwa maskini.

Vifaa vya daktari wa meno vimepangwa kwenye meza ya bluu. Kuna kioo kidogo, ndoano na kibani. Pia kuna sindano na chupa. Vifaa vinaonekana kuwa safi tayari kwa matumizi.

Vifaa vitatu vya meno vilivyopangwa juu ya sehemu yenye rangi ya buluu nyepesi. Kuna kioo cha meno, kifaa cha kuchunguza na mfano wa jino bandia. Vifaa hivyo vimepangwa kwa kuvuka. Jino bandio linaonekana likiwa juu ya vifaa hivyo.

Tabasamu zuri linaonekana wazi. Mwanamke ana meno meupe akionyesha furaha. Ngozi yake ni nyeusi, inaonekana laini. Mabega yake yanaonekana. Nywele zake ndefu zimenyooka. Picha inaashiria uzuri wa asilia. Asili ya mwanamke inaonekana wazi. Sura yenye amani, pia inaashiria afya ya kinywa.

Daktari wa meno amevaa koti jeupe na barakoa ya kijani akimchunguza mgonjwa. Mgonjwa amekaa kwenye kiti maalum cha meno na daktari anatumia kinga za matibabu kufanya uchunguzi. Inaonesha kliniki ya meno ikisiatiza huduma za afya.

Mikono miwili imevaa kinga za buluu. Kila mkono umeshika chombo cha meno. Chombo kimoja kina kioo kidogo, kingine kina ncha iliyopinda. Asili ni nyeupe. Inaonekana kama vifaa vya daktari wa meno.

Mkono wa mtu aliyevaa kinga ya buluu umeshika chombo chenye rangi ya njano. Kwenye meza yenye kitambaa cha buluu kuna vifaa vingi vya matibabu au upasuaji. Inaonekana kama daktari anajiandaa kwa ajili ya utaratibu. Vifaa vyote ni visafi.

Mikono miwili iliyovaa kinga za waridi. Mmoja unashikilia kioo cha meno na mwingine unashikilia kibano. Vifaa hivi hutumika hospitalini au kliniki. Mandhari nyuma ni ya rangi ya buluu hafifu.

Mgonjwa anapatiwa matibabu ya meno. Amevaa miwani ya kinga. Daktari anatumia kifaa cha bluu chenye mwanga ndani ya mdomo wa mgonjwa. Ana kibanio cha mdomo. Amevaa kinga nyeupe. Nembo ya smile dental inaonekana juu.

Mkono umevalia kinga ya bluu, ukishika kifaa cha meno. Ni kidogo cha chuma na kina sehemu ya kuchimba au kusafisha meno. Kimeunganishwa na waya nyeusi. Mandhari ya nyuma ni nyeupe na rangi nyepesi sana. Ikifinya kifaa hicho kionekane wazi.

Sehemu ya uso wa mtu, mdomo wake umetabasamu ukifichua meno meupe na safi. Pia kuna pua na ndevu fupi. Ngozi inaonekana laini. Inaonekana kama mtu ana furaha. Inaashiria afya ya kinywa.

Mdomo wa mtu. Meno yake yanaonekana meupe na safi Midomo inaonekana enye afya na imepakwa kitu kama lipgloss . Ni tabasamu zuri, ikiashiria afya ya kinywa.

Sehemu mbili ya meno, seti ya kwanza inaonyesha meno yenye madoa labda kutokana na usafi duni, ya pili inaonekana nyeupe, safi na yenye kung'aa. Inaonekana kama matokeo ya kusafishwa au kutengenezwa, tofauti kati yazo ni kubwa.

Gari la kubeba wagonjwa limepaki nje, ni jeupe na lina alama nyekundu za ambulance , mbele na juu. Pia ina alama ya msalaba wa blue na taa za dharura zenye rangi mbalimbali. Gari lina nambari ya usajili KDG O90B. Ni gari la Toyota.

Mwanamke shujaa wa zimamoto amesimama mbele ya gari kubwa jekundu la zimamoto. Amevalia sare kamili ya kupambana na moto ikiwemo kofia ya njano na nguo nzito za kujikinga. Anashikilia kifaa chenye rangi nyekundu. Nusu za magari zingine ya zimamoto yanaonekana pande mbili ikionyesha kuwa ni kituo cha zimamoto.

Watu wanapokea msaada wamekusanyika mbele ya jengo la serikali. Kuna mifuko mingi ya chakula iliyowekwa chini. Baadhi ya wao wamevaa nguo za kitamaduni. Anga ina mawingu. Wanaonekana kufurahi kupokea msaada.

Eneo la ajali mbaya ya barabarani, mabasi kadhaa yameharibika vibaya, mengine yametawanyika barabarani. Watu wengi wamekusanyika, wakizitazama, wamevaa fulana za usalama. Vifuzi vimepatikana kila mahali, hali ni ya huzuni.

Eneo lililojaa maji machafu ,vifusi na vipande vya miti vimetapakaa .Mtu mmoja amesimama kwenye maji akishika miti. Wengine wanaonekana nyuma. Inaonyesha uharibifu mkubwa. Inaweza kuwa matokeo ya mafuriko.

Mwanamke amebeba gunia kubwa kichwani. Mwanaume amevaa barakoa na kinga za buluu amemsaidia. Watu wengine wamekaa nyuma eneo linaonekana kuwa la nje.

Wanaume watano wamesimama mbele ya lori lililobeba bango lenye maneno Kenya Emergency Drought Response 2021 na nembo za mashirika mbalimbali. Kati yao wameshika mifuko ya chakula au misaada mingi iliyowekwa juu ya vifurushi vyeupe.

Sehemu inayoonekana kuwa na mafuriko. Watu wanatembea kwenye maji machafu. Baadhi wamebeba mizigo yao engine wamevalia fulana nyekundu za uokozi, Maji yanaonekana kuwa mengi. Miti mingi imezunguka eneo hili.

Kati kati ya msitu kuna miti mirefu mingi chini kuna ardhi kavu kuna mnyama anaye lala chini anaonekana kuwa paa jiwe kubwa linaonekana karibu labda amegongwa au amelala.

Kundi la wanaume wanafanya kazi ya kusafisha mfereji. Wanaume wengi, wanatumia majembe na sururu. Wengine wamevaa suti za kazi. Nyuma kuna maduka yaliyojengwa kwa mabati ya kijani. Watu wengi wanapita. Eneo linaonekana kuwa chafu.

Lori la taka linapakia uchafu. Watu kadhaa wamevaa sare za kijani. Mifuko mingi ya buluu iliyojaa takataka imekusanywa. Nyuma kuna makazi duni yaliyojengwa kwa mabati. Watu wanasimamia shughuli ya kusafisha.

Shamba la mahindi machanga likiwa limepandwa kwa mistari .Majani ya mahindi ni ya kijani kibichi na yanaonekana yaking'aa kwa mwanga. Udongo unaonekana kuwa mweusi na mwenye rutuba. Picha imepigwa kutoka chini ikionyesha urefu wa mimea.

Jengo la kifahari lililopakwa rangi ya samawati na nyeupe liko wazi na lina madirisha mengi. Mbele kuna barabara ya lami iliyo na magari yaliyopaki. Inaonekana kama kituo cha afya au hospitali.

Ndani ya duka la dawa, ikiwa na dawa na vifaa mbalimbali vilivyopangwa kwenye rafu. Rafu nyingi ni nyeupe na kuna makontaina ya buluu ya kuhifadhia vitu. Kuna meza nyeusi yenye karatasi na vitu juu yake.

Ndani ya chumba, labda ofisi au kliniki ndogo. Mlango umeachwa wazi ukionyesha chumba kingine chenye meza na viti. Katika chumba cha mbele kuna kabati la chuma na masanduku na mabango yameandikwa ukutani. Inaonekana kama eneo la kazi au huduma.

Dawati la ofisi ambalo lina kompyuta. Kwenye skrini kuna picha ya X-ray . Kibodi na kipanya vipo juu ya dawati. Kuna daftari la bluu na karatasi ndogo. Chini ya dawati kuna CPU . Chumba kina kuta za bluu.

Vifaa vya maabara ya kisayansi, darubini kubwa imewekwa kwenye meza, vifaa vingine vipo karibu, chupa ndogo zenye maji mekundu zimepangwa, dirisha la chumba linaonekana nyuma. Ukuta ni mweupe, eneo linaonekana safi, sehemu ya utafiti ya uchunguzi wa kimatibabu.

Onyesho la dijitali la kifaa cha matibabu, labda incubator ya watoto wachanga. Skrini inaonyesha vipimo mbalimbali kama unyevu, hali joto ya hewa na hali joto ya ngozi. Pia kuna taarifa za uzito, hali ya betri na saa. Namba za kijani zinawekwa zikionyesha usahihi wa data.

Mfanyakazi wa afya amevaa kinga nyeupe akijiandaa kutoa sindano. Anashikilia chupa ndogo ya dawa na sindano. Pamba nyeupe pia inaonekana mkononi mwake. Juu ya meza kuna vifaa vingine vya matibabu, ikiwemo rekodi ya matibabu yenye jina la Kajiado kaunti.

Kifaa kikubwa cheupe kikiwa kimewekwa ukutani. Inaonekana kama mashine ya utibabu au viwanda. Kuna kiyoyozi juu yake, sanduku la umeme lenye mifungo limekaribia. Kuta zina rangi ya krimu, sakafu inaonekana ya vigae na zege.

Kifaa cha hospitali kinachopima viashiria muhimu vya mgonjwa na skrini yake inaonyesha graph na namba mtu amevaa kanzu nyeupe labda daktari anasimama karibu nacho. Juu ya sakafu kuna waya na vifaa vingine vinaonyesha mazingira ya hospitali.

Maabara ambayo yana darubini ya kisasa mezani. Vifaa vingine vya kisayansi vipo karibu. Chupa za kemikali zimepangwa vizuri. Ukuta una rangi ya kahawia. Dirisha linaonyesha nje. Hali inaonyesha utafiti au uchunguzi wa kimatibabu. Ni mahali muhimu kwa afya.

Kifaa cha hospitali, kinapima mapigo ya moyo. Kina waya ambazo zimeunganishwa, chupa ya maji ipo pia. Teknolojia ya matibabu, afya ni muhimu.

Bango la siku ya afya ya akili duniani, linaonyesha kuwa zimebaki siku nne hadi oktoba kumi mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Bango lina picha ya mwanamke akiongea kwenye simu na lina ujumbe unaohitimiza mazungumzo kuhusu afya ya akili kazini.

Tangazo la siku ya afya ya akili duniani, itakayo fanika oktoba kumi elfu mbili na ishirini na nne. Inasizitiza umuhimu wa afya akili kazini. Kuna picha ya mwanamke akitafakari, na nembo ya wizara ya afya na hospitali ya taifa. Ya kufundisha na rufaa ya mathare. Tangazo linahesabu siku kumi zilizobaki.

Mtu ameshika kichwa chake kwa mkono, akionyesha huzuni au dhiki. Uso wake umefichwa na nywele zake ni nyeusi. Inaonekana nyeusi na nyeupe. Inaashiria hisia kali.

Mwanamke amechoka sana na amelala kifudifudi juu ya meza yake ya kazi. Kompyuta mpakato iko wazi mbele yake na kikombe cha kahawa kiko pembeni. Hali hii inaashiria uchovu mwingi, labda kutokana na kazi nyingi au kukosa usingizi.

Mkono wa mtu mzima ukimpatia mtoto mchanga chanjo ya matone mdomoni. Matone ya dawa yanaonekana yakidondoka kutoka kwenye chupa ndogo. Mtoto amaeshika mdomo wazi na anaonekana kumtazama anayemchanja.

Watu wanashiriki katika usafi wa mazingira. Mwanamke mmoja amevalia kofia na kinga akikusanya takataka kwenye mfuko mweusi. Mtoto mdogo pia anaonekana akishiriki karibu naye. Wengine wako nyuma, baadhi wamevalia fulana nyeupe.

Mkono wa mtu umeshika chupa ndogo ya dawa au chanjo. Dawa ndani ya chupa hiyo inaonekana kuwa na rangi ya machungwa au hudhurungi. Ina lebo nyeupe yenye maandishi fulani. Vidole vya mtu vinaonekana vikiwa vimeshika chupa hiyo nkwa uangalifu.

Mtoto amelala kitandani hospitalini. Kichwa chake kimefungwa bendeji nyeupe. Anamirija puani na anaonekana dhaifu. Mkono wa mtu mzima unashika mkono wake mdogo. Amevaa nguo zenye rangi nyekundu na njano.

Mikono miwili inatoa matone ya chanjo kutoka kwenye chupa ndogo yenye rangi ya zamabarau. Yanaingizwa mdomoni mwa mtoto mchanga ambaye anaonekana kuangalia juu. Inaashiria afya ya jamii na chanjo.

Mwalimu anamsaidia mwanafunzi kunawa mikono. Wote wamevalia barakoa. Mwanafunzi amevalia sare ya shule. Kuna tangi la maji kwa ajili ya kunawa mikono. Jengo la shule linaonekana nyuma. Wanazingatia usafi.

Mguu mmoja ambao umevalia kiatu cha riadha chenye rangi ya kahawia. Mtu anaonekana akishika kifundo cha mguu kwa mkono wake. Inaweza kuwa ishara ya maumivu au jeraha. Nyasi kijani imetapakaa chini. Kiatu kinaonekana kipya na kamba zake zimefungwa vizuri.

Mchezaji wa mpira amevaa jezi ya kijani na nyeupe. Anaonekana kuwa na maumivu makali. Ameketi chini uwanjani. Anashikilia mguu wake. Rangi ya uwanja ni kijani kibichi.

Mchezaji wa soka amelala chini kwenye nyasi akishika goti lake akionyesha maumivu, amelala karibu na mpira mweusi na mweupe amevalia soksi ndefu nyekundu na buti nyeusi za mpira, inaashiria bahati mbaya inayoweza kutokea katika mchezo.

Kifaa cha mazoezi cha rangi nyeusi kinachotumika kuinua uzito kina viti viwili sehemu za kushikilia na sahani za uzito. Kamba nyekundu imezungushwa kwenye kifaa. Sakafu inaonekana kuwa saruji inaonyesha eneo la mazoezi.

Kifundo cha mguu kilichovimba na kuwa na mchipuko wa rangi ya zambarau nyeusi. Inaonekana kama jeraha baya, labda kutokana na kuumia. Ngozi imeharibika. Mguu umewekwa kwenye sakafu ya mbao. Ni picha ya kimatibabu.

Maua ya njano yamepanda juu. Kuna miti ya kijani nyuma. Mbingu ni safi na buluu. Inaonekana kuwa bustani au shamba. Majani yanaonekana kuwa na afya labda yanatumika kwa dawa za kiasili.

Mti mkubwa wa papai una majani mengi ya kijani kibichi na matunda ya papai yaliyokomaa ambayo yananing'inia. Jua linaonekana likichomoza kupitia majani. Miti mingine inaonekana nyuma. Inaonekana kama bustani au shamba.

Mmea wenye majani makubwa ya kijani kibichi yametambaa chini kwenye ardhi yakionyesha mazingira ya asili na dawa za asili nchini Kenya.

Mimea midogo ya majani ya kijani inaonekana kuwa na nywele laini. Kuna mimea mingine nyuma. Picha inaonekana kuchukuliwa karibu. Mmea unaonekana kuwa na afya, labda unatumika kwa dawa za asili.